Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua kwenye mabomba badala ya kwenye udongo. Mabomba haya yamewekwa kwa usawa na yana mashimo ambapo vikombe vidogo vyenye mimea vimeingizwa. Mfumo huu unaonekana kuwa wa nyumbani au wa bustani ndogo.

Hili ni shamba la kisasa ambalo linatumia maji na virutumbisho badala ya udongo kukuza mimea. Katika sehemu hii kuna safu nyingi inayokuzwa kwenye mabomba meupe yanayonyesha mfumo wa kilimo cha hidroponiki.

Huu ni mimea wa kijani kibichi ikikua katika mfumo wa kisasa. Mimea hiyo imepandwa kwenye chombo cheusi kinachoshikiliwa na fremu ya mbao na kuna ndoo nyeupe chini yake labda kwa ajili ya kuhifadhi maji au virutubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inaonekana kama lettuce inakuzwa katika safu za mabomba meupe. Mimea hio imepandwa kwenye mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba na mfumo huu huwezesha mimea kukuza bila udogo.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mmea inakuuzwa bila kutumia udongo. Mvumo huu unatumia chombo kikubwa kama vile pipa au kontena chenye maji ya viritubisho ndani yake. Juu ya chombo hicho kuna kifuniko chenye matundu, ambapo mimea midogo inapandwa kwenye vikapu maalum vinavyoelea au kusimama ndani ya maji enye viritubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inakua kwenye mabomba meupe bila udongo. Mmea hii inaonekana kuwa mboga iliyopandwa kwa safu ndefu na kupangwa vizuri na mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua bila udongo. Mfumo huu una mrija iliyopangwa katika ngazi kadhaa na mimea ya saladi au mboga nyingine yenye majani inakua ndani ya mashimo kwenye mrija hiyo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa, ambapo mimiea inakuzwa bila udongo. Mizizi yake ikiwa imezamishwa kwenye maji yenye virutubisho. Mimea inaonekana kuwa ni letucce au mboga nyingine za majani zikikua juu ya mfumo unao elea.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo ya kijani inayoonekana kama mchicha au kabeji ya Kichina inakuzwa katika mabomba meupe. Mimea hiyo imepangwa kwa safu ndefu na inaonekana kukua ndani ya chapu au eneo lililodhibitiwa.

Huu ni mfumo wa kisasa ambapo mizizi ya mimea inakuwa ndani ya maji badala ya udongo. Inaonekana kama mimea inakuja ndani ya ndoo nyeusi. Na mizizi mirefu meupe, ikining'inia ndani ya maji yenye pambo ndogo, ya kijani kibichi, inayosambaza maji au virutubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo mbali kwa kutumia maji yenye virutubisho maalum. Mimea hiyo imepangwa kwenye safu ndefu ndani ya muundo unaofanana na chafu uliotengenezwa kwa mianzi na kufunikwa kwa kitambaa cheupe kinachopitisha mwanga.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo bali kwenye maji yenye virutubisho. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi katika shamba hili la chafu wakisimamia mimea iliyopandwa kwenye mfumo maalum.

Hii ni chafu au bustani ya kisasa yenye mimea mingi iliyopandwa kwenye vitanda vilivyo inuliwa kwa mfumo wa kisasa. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na kijani kibichi.

Hii ni ndani ya chafu, inaonyesha mistari mingi ya mimea ya kijani kibichi. Inayokua ndani ya chafu na kuna mtu mmoja anaonekana kwa umbali, upande wa kushoto. Chafu ina muundo wa chuma na paa la wazi linaloruhusu mwanga kupita.

Hili ni shamba kubwa la kabichi zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu na zenye utaratibu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na mimea ya kabichi ina majani mabichi yenye afya.

Hili ni shamba kubwa la mahindi mchanga, safu za mimea ya mahindi ya kijani kibichi huonekana zikinyooka hadi hupewa macho chini ya anga la samawati.

Hili ni shamba kubwa la uyoga likiwa na safu nyingi za uyoga wa rangi ya kahawia unaokua kwenye rafu. Uyoga huu unaonekana kuwa umepandwa kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa labda kama sehemu ya kilimo cha uyoga cha kibiashara.

Hii ni chafu kubwa lilojaa mimea ya nyanya. Mimea hiyo imepandwa kwa safu ndefu na linaonekana kuwa na afya njema, huku baadhi ya nyanya ikiwa bado hazijakoma. Paa la chafu limetengenezwa kwa nyenzo au wazi zinazoruhusu mwanga kuingia. Kuna njia katikati ya safu za mimea.

Hii ni mavuno ya mpunga shambani. Mashine ya kuvunia inatoa mpunga uliovunwa kutoka kwenye ghala lake na kupakua kwenye lori au trela iliyokaribu tayari kwa usafirishaji.

Hili ni rundo kubwa la vitunguu vyekundu na mtu akimwaga vitunguu zaidi kwenye rundo hilo. Inaonekana kama mavuno au mkusanyiko wa vitunguu katika shambani au ina iko kupakiwa kupelekwa dukani au sokoni.

Hii ni ndani ya chafu yenye mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu ,Hiki ni muundo ulioundwa kudhibiti hali joto na unyevu nyevu wa mazingira ndani. Mara nyingi hutumika kukuza mazao.

Hawa ni kuku wengi sana katika banda la kuku labda shamba la kuku wanyama. Kuku hao wadogo wamejaa sakafuni na kuna mifumo ya kunyeshwa maji na kulisha kuku inayoonekana vizuri.

Hawa ni Ng'ombe kadhaa wa maziwa wakiwa wamejipanga ndani ya zizi au banda la ng'ombe labda katika shamba la maziwa. Wamefungwa kwenye vibanda au wamesimama kando ya vizuizi vya chuma.

Hawa ni watu wakichambua na kupanga matunda ya kahawa ambayo yameiva na yamechanganyika rangi ya nyekundu na kijani. Kuna rundo kubwa la matunda ya kahawa yaliyotandazwa chini na watu wameinama chini wakifanya kazi za kuchambua.

Hili ni shamba lenye mimea michanga na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea hiyo imepandwa kwenye mistari na mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakipita karibu na mimea yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mzizi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone kwa kutumia ndoo na mfutano. Kuna ndoo nyekundu unaoning'inia kwenye uzio wa mianzi ambayo hutumika kuhifadhi maji. Bomba jeusi hutoka kwenye ndoo na kuunganishwa na mistari ya umwagiliaji iliyolala ardhini ikiwa na matone madogo yanayotoa maji polepole karibu na mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna mabomba meusi yanayotandazwa ardhini yakitoa maji pole pole kwa mimea na bomba kubwa la samawati linalo leta maji kwenye mfumo huo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Kuna mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari na mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kando ya mistari hiyo ili kutoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu husaidia kuokoa maji na kuongeza mavuno na mazao.

Hili ni bomba jeupe lililolala chini kati ya mimea, likiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi, ya mimea pole pole na kwa kudhibitiwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani . Mabomba meusi yamewekwa ardhini kando ya mimea midogo ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana umelimwa na mimea michache imeanza kuchipuka.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba madogo yenye matone yamewekwa kwenye mistari mirefu ardhini yakielekea kwenye mimea. Kwa mbali kuna mti mkubwa na mnara wa maji unaoashiria chanzo za maji kwa umwagiliaji.

Hii ni bustani ya kisasa ndani ya chafu yenye mimea ya pilipili, mboga iliyopangwa kwa safu nadhifu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukitoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea iliyotandazwa ardhini.

Hili ni shamba la kilimo linalo mwagiliwa maji kwa kupitia mfumo wa umwagiliaji wa mvuto. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba meupe na kuingia kwenye mifereji midogo katikati ya safu za mimea, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mvuto au umwagiliaji wa mtiririko.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mirija nyeusi ya umwagiliaji inaonekana ikipita kando ya kila safu ya mimea ikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba lililolimwa likinyweshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia. Maji yanarushwa hewani na sprinkler na kutua kwenye mimea na udongo.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu na kuna bomba la umwagiliaji, Katikati ya safu hizo. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wenye matuta na mimea na michanga. Mbali kuna miti na milima inayo onekana hafifu.

Huu ni mfumo wa pump ya maji inayotumia nishati ya jua. Mfumo huu unatumika kusukuma maji kwa ajili ya umwagiliaji wa shamba hasa katika maeneo ya vijijini ambako umeme wa kawaida hautapatikani kwa urahisi.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa labda pilipili hoho ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna bomba kubwa la maji linaloendesha kando ya shamba na mirija midogo inayopeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea.

Hii ni mimea midogo iliyopandwa shambani ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Unapitisha maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Hili ni bustani ndogo yenye mimea michanga huenda salad iliyopandwa kwa safu, na kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba ya umwagiliaji yanaonekana yakipita kando ya safu za mimea. Yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, Mstari wa umwagiliaji inaonekana ikiwa imepangwa kwa safu ndefu kwenye udongo na mimea midogo imepandwa kando ya mistari hiyo. udongo unaonekana kuwa na unyevu kwa sheria kuwa mfumo wa umwagiliaji unatumika.

Hili ni shamba la kilimo lenye mimea iliyopandwa katika mistari na maji yakitumika kwa umwagililiaji wa juujuu. Kati ya mistari hiyo inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji ambapo maji hutiririka kwenye vijia vilivyotengenezwa ili kufikia mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mabomba meupe yamewekwa sambamba kwenye matuta ya udongo yakionyesha jinsi maji yanavyoweza kusambazwa moja kwa moja kwenye mimea kwa ufanisi na kuokoa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani. Kuna bomba la samawati likitoka kwenye tangi kubwa jeusi likipeleka maji kwenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kuna pia bomba refu jembamba lililosimama karibu na bomba la samawati ambalo linaweza kuwa ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji au kipimo cha kitu fulani.

Hili ni shamba lenye mimea midogo na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mistari ya mabomba meusi ya umuagiliaji yaliyolala chini yakipitisha maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea. Udongo unaonekana kuwa mkavu kidogo kati ya mimea na kuna nyasi chache zilizoota pembeni.

Hili ni shamba la mimea michanga iliyopandwa kwa safu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone au mifereji midogo inayopita kando ya mimea. Inaonekana kama shamba lililopangiliwa vizuri na lenye mimea inayokua vizuri.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji shambani. Maji yananyuziwa juu ya mimea yenye majani mabichi labda mboga kupitia vipulizia ,maji vinavyofanya kazi. Jua kungaa na kuunda mwanga unao na kupitia maji yanayonyunyuziwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji shambani. Hili ni shamba kubwa la kilimo lenye mimea miwili tofauti, moja ikiwa na kijani kibichi na nyingine yenye rangi nyekundu iliyo kolea. Labda aina tofauti za mboga au mazao.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ukimwagilia mimea. Maji yanadondoka pole pole kutoka kwenye bomba la kulawanisha udongo karibu na mizizi ya mimea. Mfumo huu husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji yanatoka pole pole kutoka kwenye bomba jeusi lenye matundu madogo na kudondokea kwenye udongo karibu na mizizi wa mimea. Hii inasaidia kuokoa maji na kupeleka maji moja kwa moja kwenye mimea.

Hili ni shamba lenye mimea midogo, labda viazi vitamu au mazao mengine yaliyopandwa kwa mistari. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea. Nyuma ya shamba kuna mti ya migomba. Inaonekana kama shamba la kilimo.

Huyu ni mtu akifanya kazi shambani akisimamia au kurekebisha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba na matone madogo madogo kusambaza maji moja kwa moja kwenye mmea na kusaidia kuokoa maji na kuongeza mavuno.